Mwanafunzi ameketi mezani akiwa amevaa vipokea sauti, huku akifuatilia somo kwenye kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha kwa kutumia ubao wenye maandishi ya hisabati. Penseli na vifaa vingine vya kuandika vimepangwa vizuri pembeni ya kompyuta. Hii ni hali ya kujifunza kwa njia ya online .

Kundi la vijana wanne wakiwa na tabasamu wanashirikiana kutumia kompyuta ndogo iliyowekwa mezani. Mwanaume mmoja anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini , huku wengine wakifuata kwa umakini, wanaonekana wamejikita kwenye kazi au mradi fulani, wakionyesha ushirikiano.

Mwanamke anaonekana ameketi kwa starehe kwenye kiti cha ngozi, akitumia kompyuta yake ndogo. Ana nywele ndefu za rangi ya kahawia, akionekana kujikita katika kazi au burudani yake. Chumba kimepambwa kwa viti mbalimbali, ikiashiria mazingira ya nyumbani au ofisi.

Mkono unashikilia simu mahali huku icons mbalimbali zinaonekana zikibubujika kutoka kwenye skrini. Icons hizi zinawakilisha huduma mbalimbali za mtandaoni kama vile ujumbe, muziki, video na mawasiliano. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu iliyokolea, ikionyesha mazingira ya kidijitali.

Mwanaume amevalia suti nyeusi na tai ya bluu na ameketi mezani ame elekeza kidole chake kwenye skrini ya komputa iliyo wekwa mbele yake. Kando yake kuna Notebook na panel ndogo za jua.

Shughuli ya ofisini inayoendeshwa na teknolojia inaonekana. Watu wawili wanaonekana wakijadiliana au kufanya kazi pamoja, huku mmoja akiwa na laptop iliyo na ujumbe wa successful procedure . Mandhari ya nyuma yanaonyesha michoro ya kidigitali na data , ikionyesha mazingira ya kiteknolojia.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana kutazama kwa makini skrini. Ana daftari wazi na penseli mbele yake akionyesha anaweza kuwa anajifunza. Mmea wa kijani unaonekana kando ya kompyuta.

Hili ni tangazo la jukwaa na elimu ya kidijitali, likionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Michoro ya kofia za kihitimu na vitabu inasisitiza lengo la elimu. Rangi za buluu na nyeupe zimetawala zikiwakilisha teknolojia na ubunifu.

Mwanamke ameketi akiwa ameshikilia kompyuta mpakato, akitazama mhadhiri anayefundisha kutoka kwenye skrini. Mhadhiri anaonekana amesimama mbele ya ubao mweupe akifafanua somo. Hali hii inaashiria kujifunza kwa mbali au mkutano wa mtandaoni ambapo elimu inatolewa kidijitali.

Wasichana wawili wamevalia hijabu, wanatazama kifaa kidogo cha elektroniki huku wakitabasamu. Wamekaa darasani na wanafunzi wengine wanaonekana kwa mbali. Mwanga wa asili unaangazia wasichana hao ukionyesha wanajifunza.

Kijana mdogo ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Amezama katika shughuli zake za kompyuta labda akijifunza au kucheza. Daftari na kalamu ziko karibu, zikionyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza wakiwa wametumia kompyuta zao ndogo na kuonekana wakiwa na furaha. Mwanaume mmoja mwenye miwani anatabasamu akitumia kompyuta yake, huku mwanamke mmoja mwenye nywele nyekundu akicheka. Inaonekana kama mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja.

Ubunifu wa picha unaonyesha kompyuta kubwa na vitabu. Mwanamke mmoja amesimama karibu na skrini akishikilia hati. Kofia ya kuhitimu na vikombe vya tuzo vinaonekana. Hii inaashiria dhana ya kujifunza mtandaoni na elimu.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato, huku mikono yake ikiwa kwenye kibodi. Juu ya kompyuta kuna icons nyingi za kidijitali zinazoelea zikionyesha dhana kama vile elimu, data na mawasiliano. icons hizi zimetawanyika juu ya nafasi ya buluu iliyokolea kuashiria matumizi ya teknolojia na huduma za kidijitali.

Wataalamu wawili wamekaa karibu wakitumia kompyuta ngogo wakionekana wakishirikiana. Mwanamke anatabasamu huku akitazama skrini na mwanaume anazingatia kazi. Ofisi inaonekana yenye nafasi wazi na ya wafanyakazi wengine wa mbali.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao ikionyesha neno E-Learning na picha zinazouhusiano. Kuna kikombe cha kahawa na karatasi chache karibu na kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au mahali pa kazi yenye mwanga wa kutosha.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi mbele ya kompyuta mpakato aina ya 'hp' ana kalamu mkononi akionekana kuandika kitu huku akiegemeza kidevu chake ,karibu naye kuna kikombe cha rangi ya buluu na spika za masikioni ,nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vyombo vingine.

Michoro ya watu wannne wanaonekana wakiwa wamekaa kuzunguka sayari dunia. Kila mtu ana sehemu yake ya duara yenye rangi tofauti ikionyesha ushirikiano. Chini ya dunia kuna rundo la vitabu kuashiria elimu na maarifa. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu.

Mwanamke mwenye nywele zilizofungwa juu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato amevalia shati la njano na ana tabasamu kidogo huku akiandika kwenye daftari anaonekana akifanya kazi akiwa nyumbani au mahali penye utulivu sehemu ya jikoni inaonekana kwa nyuma.

Mtu ameketi akitumia kompyuta yake ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno online learning na kofia ya kuhitimu ikionyesha dhana ya elimu ya mtandaoni. Mikono ya mtu inaonekana ikiandika kwenye kibodi ikisisitiza ushiriki wake katika kujifunza kidigitali.

Mfumo wa kujifunza mtandaoni unaoonyeshwa kupitia picha hii ya michoro. Mwanaume ameketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta ndogo, akielekeza kwenye skirini kubwa ya kompyuta. Mwanamke mwingine ameketi upande wa kulia akitumia kompyuta ndogo pia.

Rauko hili linaonyesha mazingira ya kujifunza kijiditali. Kompyuta ipo katikati ikiwa na vitabu na alama za vidole karibu nayo. Kuna ishara za elimu kama vile, globo, balbu, ya mwanga na kalenda. Pia kuna picha ya mwalimu na ishara za mawasiliano, zikieleza mfumo mpana wa masomo.

Mtoto mdogo mwenye nywele nyeusi, amevaa sweta ya buluu na vipokea sauti vyeupe, ameketi akisoma. Anaonekana kukonyeza na kutafakari makini akitumia kompyuta mbele yake. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu vilivyopangwa vizuri.

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akishiriki mkutano wa video na watu wengine kadhaa wanaoonekana kwenye skrini. Amevaa vipokea sauti masikioni, akionyesha ushiriki wake katika mawasiliano ya mbali. Dirisha kubwa na mwanga wa asili unaonekana nyuma yake, ukitowa mazingira angavu.

Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake huku akifuatilia somo kupitia kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akitoa maelezo au mihadhara. Mazingira haya yanaonyesha kujifunza kwa mbali au mkutano wa mtandaoni.

Vipeperushi vinne vya mtandaoni vinaonyesha dhana tofauti za elimu. Moja inahusu kujifunza masomoni, nyingine inahusu kujifunza biashara. Kuna pia kipeperushi cha kujifunza kwa njia ya simu, na kingine cha taarifa za mafunzo. Kila kipeperushi kina michioro ya kuvutia na kaulimbiu fupi.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta yake ndogo. Ameketi mezani na karatasi na glasi ya maji karibu naye. Mwanga wa asili unapitia dirisha kubwa nyuma yake. Inaonekana anafurahia kazi yake au shughuli anayofanya.

Kompyuta ya mkononi imewekwa mbele ya ukuta mweupe huku alama za kidijitali zikielekea juu yake. Alama hizi zinawakilisha huduma mbalimbali kama vile kamera, kalenda na mawingu. Zote zimeunganishwa na mistari, zikionyesha mtandao wa uhusiano.

Eneo la ofisi linaonekana likiwa limepangwa vizuri. Kompyuta kubwa ya mezani, inaonyesha mwanaume na fomula za hisabati. Kibodi, panya na kompyuta kibao viko juu ya meza ya mbao. Nje ya dirisha kuna mimea, na mimea iliyopandwa kwenye sufuria.

Vifaa vya kujifunzia vimepangwa pamoja, vikionesha mazingira ya elimu ya kidijitali. Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe akiashiria orodha. Kompyuta mpakato inaonyesha vitabu imewekwa katikati, huku vitabu vingine, kalamu na chati ya pie vikiwa karibu.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akishikilia kitabu wazi na kuelekeza kitu ndani yake. Anaonekana akishiriki katika kikao cha mtandao au kujifunza kwa mbali. Karibu yake, kuna kinywaji kwenye glasi, kuashiria mazingira ya utulivu na kujifunzia.

Skrini ya kompyuta ndogo inaonekana wazi ikionyesha video na vifaa vingine vya kujifunza mtandaoni. Vitabu vingi vimepangwa kando yake, vikiashria mazingira ya elimu. Ni picha inayo onyesha dhana ya elimu mtandaoni.

Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya kompyuta mpakato, na rundo la vitabu limewekwa karibu. Mpangilio huu unaashiria elimu ya mtandaoni na umuhimu wa kujifunza. Mandhari ya buluu inatoa mwonekano safi na rahisi.

Kijana mweusi amevaa hedi za masikioni na anatumia kompyuta. Anaonekana akifanya mazungumzo ya video, mikono yake ikiwa juu. Amechimbia kwenye meza ya mbao akiwa makini na kazi yake. Hali ya chumba inaonyesha mazingira ya kazi ya utulivu.

Chumba cha kulala kina vitanda vya mbao kikiwemo kitanda cha mbao na vitanda viwili tofauti. Magodoro ya buluu yamefunikwa yakisubiri wageni. Pazia nyeupe zimetandikwa kwenye madirisha zikiruhusu mwanga kuingia.

Jengo kubwa jeupe linaonekana likizugukwa na bustani nzuri. Majengo yote yana nguzo na madirisha mengi. Nyasi zilizokatwa vizuri zimetawala eneo la nje. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo angani.

Uwanja wa mpira wa kikapu unaonekana wazi, ukiwa na kikapu kimoja cha chuma na ubao mweupe. Eneo la kuchezea limewekwa alama kwenye lami, likionyesha mipaka ya uwanja. Nyuma yake kuna majengo yenye paa za kahawia na miti mirefu ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha jamii.

Madarasa yamepangwa safu yakiwa na viti na meza za samani na mbao. Ubao mweusi umening'inia ukutanikaribu na ramani ya dunia. Dirisha kubwa linaacha mwanga uingie ndani ya chumba. Inaonekana kama chumba cha kusomea kilicho wazi kikiwa tayari kwa wanafunzi.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa ranginya kijani kibichi ukutani .Kitanda kikubwa chenye shuka nyeusi na nyeupe kimetandikwa vizuri. Kuna meza ndogo iliyo na matunda na vinywaji karibu na dirisha. Zulia lenye muundo wa pundamilia limetandikwa sakafuni likionyesha nakshi kwenye chumba.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja chenye shuka ya kijani na net nyeupe ya mmbu; iliyoning'inia. Kabati la mbao lenye kioo, linaonekana upande wa kulia likionyesha ndani ya chumba. Msalaba umening'inia ukutani na kuna vitu vingine vidogo kama kitabu cha bluu juu ya kitanda.

Vifurushi vya vitabu vimepangwa kwenye rafu ndefu, zikionyesha mbali ndani ya chumba. Vitabu vya kila aina ya ukubwa vimejaza nafasi, vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa maarifa. Mwanga kutoka juu unaangazia njia, katikati ya rafu. Ukitoa mazingira tulivu, na ya kuvutia kusoma.

Chimba hiki kina vitanda viwili vyenye shuka za nyota. Kila upande una meza ndogo ya kusomea na kabati. Madirisha mawili huruhusu mwanga wa asili kuingia. Rangi za machungwa na nyeupe zinatoa muonekano safi.

Jumba kuu la kuingililia chuo kikuu cha Kenyatta University linaonekana likiwa na usanifu wa kipekee likionyesha jina la chuo hicho kwa herufi kubwa. Milango yake imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe ikitoa mwonekano wa kuvutia. Ni lango kubwa na watu wanaonekana wakitembea karibu nalo.

Darasa linaonekana wazi likiwa na watoto wamelala kifudifudi kwenye meza zao, wakionyesha ishara za kupumzika. Mwanaume mzima amesimama katikati ya darasa akionekana kuwasimamia. Kuta za chumba zimefunikwa na karatasi za michoro na maandishi, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Basi la shule lenye rangi ya njano limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Maneno school bus yanaonekana juu ya kioo cha mbele. Magari mengine yanaonekana kwa mbali nyuma ya basi hilo, zikionyesha mazingira ya nje.

Wanafunzi wa uuguzi, wanakusanyika karibu na kitanda cha mgonjwa ,wakifanya mazoezi ya vitendo. Wanamtunza mgonjwa bandia, wakijifunza jinsi ya kumsaidia vizuri. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kimatibabu na mabango ya maelekezo.

Wanafunzi kadhaa wanaonekana wakijifunza kwa bidii ndani ya maktaba. Wamejikita kwenye vitabu na madaftari yao, huku baadhi yao wakiandika rafu zilizojazwa na vitabu zinaonekana nyuma yao. Mazingira yanaonekana kua tulivu na yanayofaa kwa kujisomea.

Chumba kina vitanda vitatu, kimoja kikiwa cha kawaida na kingine cha ghorofa. Vitanda vyote vina fremu za chuma na mbao, vikiashiria malazi ya watu wengi. Dirisha lenye mapazia mazito linaonekana kuelekea inje, na ukuta una rangi nyepesi.

Maktaba yenye rafu nyingi za vitabu inaonekana wazi. Kuna meza na viti kadhaa vilivyopangwa kwa ajili ya wasomaji na watu wachache wanaonekana wakisoma. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba na kuleta mazingira tulivu ya kusoma. Rafu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa maarifa.

Kikundi kikubwa cha watu kimekaa kwenye meza ya kahawia, ndani ya chumba cha mkutano. Baadhi yao wanaandika kwenye vitabu vyao wakionyesha kua mazingatia. Kila mtu anaonekana makini akizingatia au akifanya kazi.

Chumba cha kompyuta kilochopangwa vizuri kinaonekana. Mfululizo wa kompyuta zimewekwa kwenye meza za mbao, zikiwa tayari kutumika. Kila kituo cha kazi kina skrini, kibodi na kipanya. Pazia nyekundu zinaonekana upande mmoja na skrini kubwa ya projekta ipo mbele ya chumba.

Chumba kidogo chenye samani chache kinaonekana. Kitanda kimoja kipo upande mmoja karibu na dirisha kubwa linalotoa mwonekano wa nje wenye miti. Dawati ndogo na kiti vimepangwa karibu na dirisha, na taa ya meza imewekwa juu ya dawati. Rangi nyeupe imetumika kwa kuta na dari ikifanya chumba kuonekana safi na nyepesi.

Wachezaji raga wanachuana vikali uwanjani mmoja anajaribu kukimbia na mpira huku mwingine akimkaba. Wote wamevaa jezi za michezo yenye rangi tofauti. Mchezo unaonekana kuwa na nguvu na ushindi mkali.

Jumba hili la mihadhara lina viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu kutoka mbele hadi nyuma. Kila kiti kina meza yake ndogo ya kusomea. Dari ina muundo wa mraba na taa huku kuta zikiwa na paneli za mbao.

Bwawa la kuongelea lenye maji ya safi ya blue, linaonekana wazi. Pembeni mwa bwawa, kuna viti vya kupumzika vya rangi ya chungwa vilivyopangwa vizuri. Majengo yenye kuta za matofali yanaizunguka sehemu hiyo. Bendera nyekundu na nyeupe imening'inia upande mmoja, ikiongeza rangi mahali hapo.

Pako na ukanda mrefu wa ndani wa jengo ukiwa na sakafu ya vigae, kwenye upande wa kushoto kuna madirisha makubwa yanayoakisi mwanga, huku mimea ya ndani ikiwa imepandwa kwenye vigae. Mbele kuna njia inayooelekea kwenye eneo lenye mwangaza zaidi. Na kuna baadhi ya vitu kama vile mitungi ya gesi ya kuzimia moto.

Basi la shule lenye rangi ya njano limeegeshwa na Nangina high school imeandikwa upande wake. Madirisha yake yanaonekana yakiakisi mandhari ya nje. Hili ni basi la.kisasa linalo tumika kusafirisha wanafunzi.

Chumba hiki kina vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, vinavyoweza kulaza watu sita. Sakafu ni ya mbao na kuta zina rangi ya chungwa, na kuna kiti kimoja katikati. Madirisha yanaonekana kua na nondo au fenzi.

Darasa lenye viti na meza nyingi limeonekana. Viti vya blue vimepangwa katika mistari, kila kimoja kikiwa na meza ndogo ya kuandikia. Sakafu imefunikwa na zulia la kijani kibichi. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba likionyesha mazingira ya nje yaliyojaa miti.

Chumba kidogo cha kulala kinaonekana chenye kitanda kimoja kilichotandikwa shuka ya bluu na meupe, na mito wa rangi ya pink . Kando ya kitanda kuna meza ndogo nyeupe na kiti cha plastiki chenye mgongo mwekundu na mweupe. Kuta za chumba ni za rangi isiyokolea zikionyesha usahili.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana. Pazia zenye rangi ya waridi na nyeupe zimefunikwa madirishani zikipamba chumba. Televisheni imewekwa ukutani juu ya kitanda cha kulia ikionyesha kuwa hiki ni chumba cha wageni.

Chumba hiki kina vitanda viwili tofauti. Vitanda vimefunikwa na shuka zenye muundo. Mito mieupe imewekwa juu ya kila kitanda. Sakafu ina vigae vya mbao.

Eneo hili pana linaonekana kama maabara ya komputa, saa ndefu za komputa zimewekwa kwenye meza, zikisubiri kutumiwa. Mwangaza mkali unatoka kwenye taa za dari. Ukiangazia chumba chote. Hali hii inaashiria mahali pa kujifunzia au kufanya kazi za kompyuta.

Jengo kubwa la ghorofa lililo jengwa kwa mawe na kupwa rangi ya samawati na kahawia, linasimama likiwa limezungukwa na miti mirefu ya migomba. Bustani iliopambwa vizuri enye mimea ya kijani kibichi inalizunguka jengo hilo. Kwenye upande wa kulia barabara ndogo inaonekana ikipendekeza ufikiaji rahizi wa jengo.

Kikundi cha wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare za buluu zenye nembo ya Run . Wanaonekana wamejiandaa kwa ajili ya safari au tukio la riadha. Inaashiria shule inayoitwa Thika Road Christian School.

Wanafunzi na walimu wamekusanyika kwa ajili ya upandaji miti. Mimea michanga imeshikwa tayari kupandwa ardhini. Jengo kubwa la rangi ya machungwa linaonekana nyuma. Shughuli hii inaonyesha juhudi za kutunza mazingira.

Mwanamke na msichana mdogo wamejikita katika shughuli ya kuchora, wakitumia alama za rangi. Mwanamke anaonekana akimwongoza msichana kwa vidole vyake akionyesha ushirikiano. Sanduku la rangi na vifaa vingine vya kuchorea vimeenea mezani, vikiashiria mazingira ya ubunifu.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu anaonekana akichora. Ana kalamu ya rangi ya chungwa mkononi mwake na anazingatia sana. Rangi mbali mbali na udongo wa kuchezea viko karibu naye. Huu unaonekana kuwa wakati wa ubunifu na kujifunza kwa mtoto.

Mtoto wa kiume mwenye asili ya kiafrika anaonekana amevaa vipokea sauti vyeupe, akichora kwa umakini kwenye karatasi. Amejikita kikamilifu kwenye kazi yake akiwa ameketi kwenye meza nyekundu. Watoto wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao wakionyesha mazingira ya darasani au kituo cha watoto.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia sare za buluu wanaonekana wakishiriki kifanya kazi. Mwanaume mmoja anaonekana kumwelekeza mwenzake kwenye kifaa cha kielektroniki labda kompyuta kibao. Wanaonekana wako ndani ya washa au kiwanda, kutokana na mzingira yanayoonekana nyuma. Wote wawili wanaonekana makini na shughuli wanaoifanya.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kimjazo ameketi kwenye kiti chekundu akishika masikio yake kwa mikono yote miwili. Anaonekana kuwa katika hali ya usumbufu au maumivu, labda kutokana na kelele. Nyuma yake watoto wengine wanaonekana wameketi kwenye meza wakifanya shughuli zao.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati darasani, wakijishughulisha na masomo yao. Mwanafunzi mmoja aliyevaa miwani anaonekana akitumia mashine ya kuandika ya zamani. Nyuma yake, mwalimu au msaidizi amesimama, akiwatazama wanafunzi. Mazingira ya darasa yanaonyesha kujifunza na shughuli za kielimu.

Mwalimu anatabasamu akimfundisha msichana mdogo lugha ya ishara. Anatumia mkono wake kuonyesha ishara huku akiongoza mtoto. Nyuma yao kuna namba moja hadi ishirini.

Kuna watoto wawili. Mmoja akiwa na ngozi nyeusi na mwingine mwenye u albino .Wote wakitabasamu kwa furaha. Wako karibu na dirisha la bluu llililofunguka labda wakichungulia nje. Mandhari inaonyesha furaha na urafiki kati ya watoto.

Mwanamke na kijana wanatengeneza kibanda cha ndege. Wote wawili wamevaa miwani ya usalama. Kijana anatumia kuchimba mashimo huku mwanamke akishikilia. Inaonekana wanafurahia kazi yao ya ufundi.

Msichana mdogo amevaa kifaa cha kusikia na anaandika kwenye daftari. Mvulana ameketi karibu naye akifanya kazi yake akiwa amevaa vipokea sauti, vitabu na vifaa vya shule vimetapakaa mezani. Mazingira haya yanaashiria darasa au chumba cha kusomea.

Mwanamke na mwanaume wamekaa mezani wakionekana wakizungumza au kufanya kazi pamoja. Mwanamke amevaa miwani na tabasamu usoni mwake akimwangalia mwanaume. Nyuma yao, kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi. Kompyuta inaonekana kushoto mwa picha.

Mwalimu mwanamke anamsaidia mwanafunzi wa kiume kutumia darubini. Wanafunzi wengine wanaonekana wakijifunza sayansi darasani. Mimea ya kijani imewekwa kwenye meza ikionyesha mada ya somo. Huu unaonekana kuwa wakati wa kujifunza kwa vitendo katika somo la sayansi.

Mwalimu anafundisha mtoto mdogo wakitumia vibao vidogo vya rangi mbali mbali vilivyopangwa mezani. Saa kubwa yenye rangi tofauti imewekwa karibu nao, na mabango ya elimu yamebandikwa ukutani. Mazingira yanaonekana kua rafiki kwa kujifunza.

Kijana mmoja anaonekana akitabasamu na kuinua vidole vinne. Huku watu wengine wakionekana nyuma yake wakifanya ishara zinazofanana. Inawezekana wanajifunza lugha ya ishara au kushiriki katika shughuli ya kikundi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kujifunzia.

Mtoto mdogo mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa, akiwa na wanafunzi wenzake. Amevalia sare ya shule na anaonekana akishiriki kikamilifu katika masomo, akishika kalamu. Inaashiria juhudi za kujumuisha watoto wenye ulemavu katika mfumo wa elimu.

Mdogo wa kiume mwenye macho yaliyofungwa au yalioelekezwa chini anaonekana akiguza maandishi ya braille . Mikono yake imewekwa juu ya kitabu kilicho wazi, akisoma kwa kutumia hisia ya mguso. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza na umuhimu wa elimu jumuishi.

Mwalimu anatabasamu akiwa ameketi mbele ya wanafunzi wake. Watoto wawili wanafurahi mmoja akiwa ameinua mikono juu, na mwingine akiwa ameinama mbele. Darasa linaonekana likiwa limepambwa kwa vifaa vya kujifunza.

Mwanaume mwenye miwani meusi na vipokea sauti masikioni ameketi kwenye meza akitumia kompyuta. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi. Anaonekana akisoma kitu akitumia teknolojia saidizi. Hali hii inaweza kuwakilisha mtu anayefanya utafiti au kujifunza kwa kutumia rasilimali za dijitali.

Mwalimu anaonekana akimsaidia msichana mdogo akijifunza kusoma kwa braille .Mikono yao imewekwa juu ya kitabu cha braille huku mwalimu akionekana kuelekeza. Msichana amefunga macho yake akionyesha kuwa anatumia hisia zake za kugusa kusoma. Nyuma yao kuna ubao mweupe.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu anamfundisha msichana mdogo lugha ya ishara. Tabasamu lake na ishara za mikono zinaonyesha mazingira ya kujifunza yenye furaha na mwingiliano. Nyuma yao, chati ya nambari inaonekana ukutani ikionyesha mazingira ya darasa au shule.

Mwanamke na msichana wanaonekana wakitumia lugha ya ishara. Wanatabasamu na kuangaliana wakionyesha mawasiliano yenye furaha. Mikono yao imeshika ishara tofauti ikionyesha mazungumzo yao kupitia lugha hio. Mazingira ya ndani yanaonyesha chumba chenye samani za kisasa.

Mschana mdogo anasoma kwa maakini akifwatilia kwa kidole chake. Amevalia sweta la kijivu lenye maua na shati jeupe ndani. Anaonekana ameketi kwenye meza ya mbao. Mazingira yanaonyesha utulivu, labda nyumbani au maktaba.

Onyesho la watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya shughuli za ufundi linaonekana. Mwanamume mmoja mzee anaonekana akishikilia karatasi nyeusi huku mwanamke mwingine akionekana akichapa. Meza imejaa vifaa mbalimbali vya ufundi kama vile gundi, rangi na pundamali. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa kazi za sanaa za watoto.